Picha hii inaweza kuonyesha karatasi ambaye ni karatasi ya mtihani ambaye imesahihishwa, huku kuna alama ya kupata na alama ya kung'owa huku kando ya karatasi hiyo maksi ama chenye mtoto huyu amepata zimewekwa.

Picha hii inaonyesha darasa ambamo kuna madirisha iliyoko imefunguliwa huku kukiwa na deski ama dawati ambazo wanafunzi hutumia kukalia huku zimepangwa katika foleni.

Hii inaonyesha darasa ambamo kuna bodi na kuna kiti. Huku kukiwa na makaratasi inayokuwa imeandikwa vaweli. Huku pia kwenye bodi hiyo kukiwa kumeandikwa maandishi inayosaidia wanafunzi kusoma na kuweza kuhakikisha kuwa wanaweza kujua kuandika kwa njia ipasayo.

Picha hii inaonyesha darasa, ambamo kwenye ukuta ya darasa hiyo kuna vijikaratasi ambavyo vimeandikwa herufi kubwa na ndogo na pia miezi kutoka Januari hadi Disemba na pia kuna ubao uliokuwa imeandikwa pia kazi.

Picha hii inaonyesha darasa ambapo kuna dawati na viti ambapo dawati hizo zimepangwa namna wanafunzi wanapaswa kukaa na kuna makaratasi hapo yenye yanaonyeshana kuwa ni makaratasi ya mitihani. Na pale mbele kukiwa kuna kiti cha mwalimu na meza ya mwalimu.

Picha hii inaonyesha watu ambamo wamevalia jaketi zinazo fanana huku wakiwa wameshikilia cheti ya pesa iliyo kua imepewa mmoja wao huku mwingine akiwa anapigwa picha.

Picha hii inaonyesha mjengo wa shule, ambamo wanafunzi husomea humo inje kukiwa na kibao, kinachoweza kuelekeza wageni wote mahali wanafaa kupitia kwanza, ili kuweza kusaidiwa.

Picha hii inaweza kuonyesha uwanja. Huku kumepandwa miti kukiwa na tenki ya maji iliyokuwa kando. Huku kukiwa na mahali ambapo bendera huweza kupeperushwa ambapo mahali hapo pamezingirwa na ua.

Picha hii inaonyesha uwanja. Uwanja huu una vitu ambavyo watoto hutumia kuchezea. Tunaona kando yake kuna kanisa. Kanisa ambayo watu huenda kuabudu mungu. Na pia kuna miti na manyumba pia.

Picha hii inaonyesha ngamia, ngamia ni ya samawayi, alafu pia Kuna mawingu, mawingu nyeupe pia Kuna miti aina mbali mbali ,alafu pia Kuna waya zilizokuwa zimeweza kushikiliwa.

Picha hii linaonyesa uwanja ya kampuni ama shule, ambao watu hushiriki kufanya mikutano yao, na pia kuna mahali ambapo huwa wanaskauti huwa wanaweza kupeperusha bendera ya pahali papo.

Picha hili linaonyesha mitungi ya gasi, iliyowekwa mahali ili kusafirisha gesi kutoka pahali papo mpaka nyumbani, Kwa nyumba hilo, hapo kando kukiwa na chombo ambacho husaidia kuzuia moto.

Picha hii inaonesha Mchezaji Wa mpira ya watu walio walemavu ambaye amevalia magwanda ya nchi ya Kenya . Kuonesha kuwa anacheza nchi ya Kenya katika mchezo huu Wa Kenya Wa kandanda.

Picha hili linaonyesha wanaume wawili ambao wamevalia magwanda za Kenya. Huku kukiwa na mashabiki katika uwanja huo huku mwanaume mmoja ameshikilia huyu mwanaume alikuwa amefunikwa macho ili akaweza kumwelekeza hadi wakafika mwisho.